Hao umati wamekuja hapa ili waandikwe na waingie kwenye system , system? wengine wasichana, wavulana, watoto, wamama, wamejaa hapo wakiongoja.

Watu wengi waliojaa hapa kwa uwanjani wanakaa vizuri kila mtu anangoja anamheshimu mwenzake. Kuna msichana hapo mwenye amevaa t-shati ya Chelsea amenyoa nywele.

Hawa umati wamekutana hapa ili kuangalia ile mchezo wenye unaendelea wengine wamefurahia kukifanya sherehe ya wanapiga makelele

Watu wametoka nje, wengine wako na vioo, wasichana warembo, kijana, wote wako huko, ile miti zime mea vitu mingi.